Tunaona wanaume wawili na mwanamke mmoja. Kuna kitu yenye wanaona kwa simu yao. Wote wamekuwa wametabasamu. Tena kando kando yao kuna ni magari mingi zenye zimepakiwa.

Hii simu imefunguliwa imefunguliwa upande mmoja kwa hili simu. Kwa hili simu imefunguliwa upande wa M-pesa. Kuna transaction , kuna zote zenye zinafanywanga kwa M-pesa, kuna M-pesa. Tena tunaona kuna kuna my account na zingine zenye hazijaonekana.

Hizi ni vitu za soko zinakaa kuuzwa, machungwa, ovacado, maembe, tena kuna kibuyu kidogo ya zesta iko empty .

Kwa hapa tunaona mama ambaye hajaonekana vizuri picha yake imekaa kutoonekana vizuri. Mama mwenye anaonekana anaona simu yake. Kando kidogo imeandikwa kopokopo simple tools for your business jennysau@gmail.com .

Noti ya kenya, noti ya shilingi yenye imefanana, shilingi elfu moja yote, kwa hii shilingi ya elfu moja ni noti ya juzi si ile ya kitambo, tena kwa hili noti ya elfu moja tumeonyeshwa mahali moja imeandikwa Kenya, tunaona pia KICC, banki kuu ya Kenya na nambari zilizo kando.

Hapa tumepewa karatasi, kwa hili karatasi kuna picha ya mwanaume mmoja amesimama nje ya nyumba ameshikilia mikono. Kando kidogo kumeandikwa protect your dream home for 20 years with single premium, House insurance, we provide our best service . Halafu kuna maneno mingi pia imeandikwa chini.

Nguo zenye ziko kwa duka, zimekunjwa vizuri zingine zikiwa zime hangiwa kuna zenye ziko juu vile tunavyoiona, kuna moja yenye iko katikati pia imehangiwa imewekwa, tena hizi ni nguo za afrika vile tunavyoona ni kitenge za kitambaa.

Tumeonyeshwa viatu, viatu vya slippers za rangi tofauti aina tofauti, kampuni tofauti. Pia kuna gumboots zenye ziko mbali kidogo, ukisonga tena kidogo kuna nguo zimewekwa pia kwa meza.

Hii ni mahali kama pa kuekelea gari. Ni gari mingi zimesimama hapa. Tena kuna viti zenye ziko mbele. Kuna watu ambao wanatembea. Ni gari za rangi tofauti, kampuni tofauti. Inakaa kuwa ni gari zenye zinauzwa.

Duka iko wazi ni duka yenye iko na nje iko na maji kuna tray ya s kuna tray ya soda tena ndani tunaona kuna vinywaji mingi na vitu vingine zote zinauzwa. Nje pia tunona kuna kasunduku yenye iko nje.

Hapa ni mahali pa kuuza samaki, samaki mingi. Kuna samaki zimekatwakatwa upande ndogo ndogo, kuna samaki kubwa kubwa, tena tunaona kando kidogo imegawiwa mara mbili, kuna sehemu ya kwaza na sehemu ya pili. Tunaona tena kuna watu wauzaji ambao wamesimama kando kando.

Sokoni, sokoni ya kuuza vitu vya kula. Kuna viazi, karoti, mahindi, nyanya, machungwa na juu imeanikwa ni ndizi, kando kuna watu ambao wananunua vitu kando kando.

Ni gari imesimama katikati ya barabara. Tena tunaona iko na namba KCN709X. Inakaa gari mpya. Tena mbele yake kuna gari mbili zenye iko na gari imeonekana upande kidogo na kuna gari imeonekana pia gari ndogo.

Hapa ni mahali pa kuuza vitu, kuna vitu zenye ziko juu ya meza tunaona makenge kuna water melon juu kuna nanasi zenye zimeanikwa, kuna pia mahindi zenye zimetondolewa na kuna yenye bado haijaondolewa.

Hii ni mahali tumeweza tumepewa karatasi imeandikwa M Mayfair Insurance, New blog alert, Mayfair comprehensive guide to choosing the right insurance policy in Kenya.

Hii ni noti ya Kenya, noti mpya ya juzi. Tena ni noti ya elfu moja imeonyeshwa upande moja, upande wa KICC. Kwa hili note pia tunaona mahali kumeandikwa Kenya, Banki kuu ya Kenya, Central Bank of Kenya, shilingi elfu moja.

Hili ni duka limefunguliwa wazi, juu ya hili duka limeandikwa Mount Kenya milk depot . Nje kuna maziwa, kuna yoghurt imechorwa, maziwa yenye imechorwa chupa za maziwa, ndani pia imeandikwa Mount Kenya milk na ndani tunaona imefunguliwa ndani Mount Kenya milk na kuna maziwa zenye zinaonekana.

Chumba kuu ya kununua vitu supermarket . Hapa wameenda kuna watu nyuma, kuna moja mama mwenye amevalia nguo nyeupe, apo mbele kuna mfuko yake imeandikwa daima ako kwa mahali pa maziwa na yoghurt .

Hapa ni sokoni inaonekana kuwa ni soko kubwa sana, watu ni wengi kuna manyumba kuna mabati, kuna zenye zimewekwa juu kubwa zenye zimeanikwa kuna zenye zimewekwa kwa meza, watu wenye wanatembea pia kuna miwa zimeonekana watu nono wenye wanatembea watu wengi, wengine wakiwa na vitu kwa mikononi mwao.

Hapa kuna mlango imefunguliwa wazi. Imeonekana ndani kwa hili lango kuna mashine mbili. Kuna mashine moja imeandikwa Tassmatt Milk ATM. Ingine imeandikwa Salad ATM cooking. Kando kidogo kuna mama amesimama akiwa ameweka mkono yake kwa Salad ATM.

Hapa tumepewa noti mbili yenye imeonyeshwa upande mwingine na noti na noti imeonyesha upande mwingine, Hizi ni noti ya elfu Moja, kwa upande Moja wa hii noti tunaona Rais wetu mstaafu Jomo Kenyatta, kwa upande mwingine ya hili note tunaona wanyama, tunaona ndovu na tena tunaona elephant .

Hapa tumepewa picha tumepewa kwa hili picha kuna mchoro wa familia kuna mama kuna baba na kuna mtoto na kuna kitu wameshikilia juu ya wazazi, Tena Kwa upande mwengine tunaona maandishi wameandikwa health insurance to guide you step by step

Hapa kuna gari, kuna lori moja inakaa kuenda kuelekea upande mmoja. Tena hapa tunaona kuna lori limebeba gari. Kuna gari zimeekelewa katikati na tena kuna zenye zimewekelewa juu yake.

Kuna gari limeekwa hapa inakaa ni gari tu imesimamishwa katikatika tena tunaona ni gari inakaa kuwa ni gari imeoshwa vile tunaona iko safi. Kando yake kidogo karibu na mtu tunaona kuna gari lingine limesimamiwa.

Vitu vinavyoonekana hapa zinaonekana kama ni vitu za duka, vile tunavyoona hapo juu tunaona mpesa, tunaona pioneer, tunaona chupa za soda zenye zimepangwa, tunaona vinywaji Tena tunaona gunia zinaonekana kuwa ni gunia za vitu za duka zilizofungwa hazijafunguliwa.

Hapa tumepewa mchoro. Tumepewa karatasi iliyo na picha ya ya gari. Kuna maji imefurika mingi sana. Kuna gari ambayo siku kwa hizi maji. Tunaona hizi magari karibu zinabebwa na maji chuma chini mingi sana. Tena chini yake kidogo kuna maandishi imenena, Don't let a natural disaster sink your business .

Zilizooneka hapa kuna nyama yenye zimefunikwa mbali kidogo kuna nyama pia zimeanikwa na mbele kidogo kuna mtu anaonekana ameinama na mwenye amesimama kando yake na mbele ya hizo nyama zimeekwa ndani kuna mtu pia amesimama.

Hapa tunaona watu ambao wako sokoni. Kuna watu ambao, kuna chungwa kuna ndizi kuna viazi kuna hoho. Tena mbali kidogo tunaona kuna watu wanauza vitu tofauti tofauti, mwingine akiwa ameshikilia mwavuli. Kuna wenye wanauza, kuna wenye wanatembea katikati

Jengo tumeona ni jengo kama duka imefunguliwa wazi kwa lango imeandikwa mpesa. Juu kidogo imeandikwa top up here Airtel kando ya hii mlango tunaona Kuna maji, Kuna ndoo, kando kidogo Kuna watu ambao wamekaa. Tena kwa hili mlango tunaona Kuna mpira zimeanikwa.

Vitu zambazo zimekwa hapa kuna nyanya. tunaona vitu. Tunaona tunaona ndizi. Tunaona tena kando yake tunaona machungwa. Tunaona tena kuna mapa. Kuna mtu ambaye amekaa chini. Anaonekana kuwa ni mtu mwenye anauza tena. Tunaona kando yake tunaona kuna mtu amesimama.

Vitu zinazo onekana hapa tunaona ni kama vitu zinazo uzwa vile zimeiekelewa. Tunaona ni vitu hapa. Tunaona ni vitu za urembo vile tunavyoiona hapa. Tunaona hapa kuna mtu aliyekando anaonekana kua anaiangalia ameshikilia vitu hizi. Kuna mshipi, kuna vitu mingi sanaa zilizo uzwa hapa.

Naona mbali kidogo kuna duka imefunguliwa, mlangowa si kwa mlango imeandikwa mpesa kwa upande yote mbili, tena tunaona kuna vitu zinaonekana kwahili duka zimepangwa vizuri, juu pia zimeandikwa mpesa natena kuna nambari zimewekelewa kwa ukuta.

Gari yenye imewekelewa hapa ni gari mingi sana, gari tofauti kampuni, tena gari yenye iko tofauti kirangi. Gari hizi zimepangwa vizuri kwa laini tatu. Tena ziko tu hakuna mtu hakuna yeyote karibu na hizi magari. Tena inaonekana kuwa ni magari zenye zinauzwa.

hili lori katikati ya hii barabara. Kwa hili lori juu yake tunaona kuna magari yenye rangi tofauti na ya kampuni tofauti. Kuna magari yenye iko kwa upande ya chini, tena kuna magari mbili yenye iko kwa upande ya juu.

Tumepewa mtu mwenye anaonekana kwa hili picha na karatasi yenye iko na mchoro ya mtu ambaye anaonekana akiendeshe gari kwa mkono mmoja na mkono ingine ikiwa ameshika mkononi. Tena kuna maandishi kando do you know you can verify insurance certificate dial na kuna nambari wameka hapo.

Kwa hili, tunaona kadi ya visa vile ilivyoandikwa visa, tena kwa upande mwingine tunaona mashine ya pesapal. Kwa hili mashine kuna nambari zilizoandikwa hapo, tena tunaona kuna mtu ameshikilia hili mashine na mtu mwingine pia aliyeshikilia kadi la visa

Lango ya duka hili lenye imefunguliwa wazi ni mlango yenye imeandikwa hapo Mpesa, ndani ya hili lango kuna mitungi zilizo karibu yenye inaonekana uko ndani kuna fridge yenye iko na vinywaji ya yoghurt .

Hapa kwa hili tumepewa picha, kwa hilo picha tumepewa mchoro yenye iko na nyumba nzuri sana. Ilo nyumba iko kwa juu ya ile nyumba imeandikwa Anciano Insurance Agency , chini yake kuna domestic home insurance .

hili nyumba ni nyumba kubwa sana inaonekana ni chumba ya supermarket ni nyumba ya vio tena juu mbele ya hiyo nyumba tunaona kuna gari yenye imesimama nje ya hii nyumba tena tunaona pia kuna gari zimesimama kwa laini moja ikiwa iko kando.

Gari inayoonekana kwa hili picha ni gari nyeupe, imesimama katikati ya barabara. Hili gari pia tunaona ni gari kubwa sana. Inakaa gari safi, tena kando kidogo tunaona kitu kama msitu. Tunaona miti mingi sana.

Hapa tumepewa picha picha lililo karatasi kwa hili picha kuna mama ambaye amesimama ameshika tumbo lake na mikono yake mbili tena ni picha nyekundu imeandikwa life rich vili insurance cover bora medical bora.

Mkono mbili zilizohapa zinaonekana kuna pesa yenye iko chini ya meza kuna mkono moja imeshika pesa ,mkono ingine tunaona ni kama inakuja inajaribu kushika pesa zilizo kwa mkono ingine pesa zinazoonekana hapa ni pesa za Kenya inaonekana kuwa ni pesa ya elfu moja, tunaona ni pesa ile ya kitambo.

Ndizi zimewekelewa kwa meza, ndizi inaonekana ndizi tofauti vile tunavyoona , kuna ndizi zimeiva sana, kuna ndizi zimeiva tu si sana lakini kuna ndizi hazijaiva.

Hapa tunaona duka imeandikwa m-pesa, kando yake tunaona watu wawili ambao wanatembea. Tunaona tena kuna mtungi iko kando. Ndani ya hili nyumba tena, tunazoona ni ndizi yenye imeanikwa hapo juu, tena kando kidogo tunaona gari mbili zenye zimesimama.

Troli ya mayai, smokis na kadhalika hapa Farmers Choice inaonekana hapa. Kando kidogo kuna magari mawili zimesimama , mbele kidogo kuna nyumba ya kuuza vitu tunaona nguo tena zimeanikwa, kuna bagi zimeanikwa tunaona tena kuna mattress na tunaona tena nikama kuna mtu amesimama kando.

Hizi zote ni zenye zimeonekana ni kama zikaa kufanana. Yote ni noti ya shilingi mia moja, noti ya kitambo. Tena kwa hizi noti zimeonekana upande mmoja, upande uonekano kwa hii noti ni upande ambapo imechorwa Rais mstaafu Jomo Kenyatta.

Hapa tumeonyeshwa mama, kuna gari imeandikwa taxi juu, kuna mama anajaribu kuingia kwa hilo gari, kuna maandiko imeandika Third-Party Car Insurance halafu kuna nambari ambayo imeandikwa hapo per year .

Picha ya viatu tofauti tofauti. Inaonekana kama ni viatu ya wanaume imewekwa chini, kuna zenye ziko juu ya zingine. Tunaona tena magunia zilizo kando. Kuna zenye zimeanikwa nje. Tena mbali kidogo tunaona kuna mama amekaa na kuna nguo ameanika.

Hapa tumeonyesha vitu za kutumia jikoni, vitu mingi sana zilizo sokoni. Katikati ya hizi vitu tuanona kuna wamama ambao wamekaa kando kando ,tunaona mwamvuli mingi, tunaona watu ambao wanatembea, tunaona vitunguu, tunaona machungwa ,tunaona garlic ,tunaona ginger ,kitunguu, tunaona nyanya tena.

Hapa watu wengi wanaonekana, mwavuli mingi, mbali kidogo tunaona nyumba tena tunaona masaduku za kubebea vitu za sokoni , tunaona watu wengi, tunaona watu ambao wamekaa ,kuna watu ambao wanasimama tena tunaona vitu tunaona nyanya , tunaona vitu zenye ziko kwa gunia.

Imesimamishwa katikati ya barabara, katikati ya njia, gari nyeupe yenye iko na nambari KCN 709K. Kando ya hili gari kidogo tunaona ni msitu, miti mingi iliyo kando.

Hapa tumepewa baiskeli imeonekana kidogo, kuna mtu aliye kando kidogo anakaa kuinama kushika mguu yake. Kando kidogo tunaona kuna maandishi imeandikwa Mayfair Insurance, Drive is unpredictable but your safety doesn't have to be .

Sokoni, kile tunaona ni vitu tofauti tofauti zinauswa. Kuna nyanya, kuna viazi, kuna mahindi, viazi tamu, kuna kitunguu, kuna ndizi. Kuna mama ameinama karibu na vitu hizi, kuna wengine wamesimama. Tunaona kuna wamama wengi ambao wamekaa kando kando ya hizi vitu.

Katikati la hili barabara, tunaona gari moja, gari nyeupe ya KDH 990J .Hili gari limesimama peke yake, tunaona tena kuna mlango iliyo kando, kuna tena mimea, kuna miti, kuna maua zilizo kando. Tunaona tena kuna mti ya stima.

Duka zilizo mbali sana zimefunguliwa, nje ya hiyo duka kuna mlango moja imeandikwa mpesa, nje kidogo tunaona watermelon ,tunaona ndizi, kuna watu wamekaa chini. Tena kwa hili duka kwa mlango kuna mtu amesimama ameshika kiuno, kwa barabara kuna tuktuk imeonekana kidogo.

Tumeonyeshwa simu upande wa mpesa vile tunavyoiona send money , buy airtime lipa na mpesa, mshwari and my account mkono iliyoshika hii simu tunaona ni kidole imeenda kuvunya lipa na mpesa.

Hapa tunaonyeshwa gari yenye rangi ya kufanana, iko na rangi yote nyeupe. Gari hizi zinaonekana kuwa ni ya kampuni moja, imepangwa kwa laini moja na ni laini refu sana vile zimepangwa, inaonekana kuwa zinaweza kuwa ni magari zinauzwa.

Nyanya inaonekana, kuna kitunguu, viazi Tena tunaona kwa mbali kidogo kuna nyanya ingine. Tena tunaona juu yake kuna mahali kidogo ya ndoo yenye imeonekana. Yote imewekwa kwa meza moja lakini kila mahali imegawiwa kwa hili meza.

Tunaona viti vingi sanaa, tunaona Tena hapo juu tunaona Kuna mahali imeandikwa ni vitu za salon, mahali imeandikwa salon, vichoro za nywele, Kuna wamama ambao wamekaa nje, Tena Kuna mtu ambaye anatembelea katikati ya hili nyumba.

Nguo tunazoziona hapa, kuna nguo zimewekwa kwa meza, kuna nguo zimeanikwa. Tena tunaona kuna mtu mmoja kuna mtu mmoja ameangalia huku akiwa kuna kitu ameshikilia mkononi mwake. Upande mwengine mbali kidogo tunaona watu wengi sanaa. Tunaona hizi nguo zimeenda kwa laini moja

Hapa tunaonyeshwa viatu kuna viatu zilizo chini, viatu zimeanikwa tena tunaona viatu tofauti tofauti, kuna sandols mbele kidogo, kuna ndoo lenye linaonekana kuna viatu ndani ya hili ndoo.

Hapa tumeonyeshwa nguo. Nguo zenye zimewekwa kwa meza. Kuna nguo kando yenye imeandikwa. Chini tunaona kuna matakataka. Tena tunaona kando kidogo, mbali kidogo kwa hizi nguo, tunaona kuna mama amesimama.

Mkono hizi ya mtu umeshika pesa ya noti, kwa hili noti ni toti tofauti, kwa mkono moja ameshikilia noti ya humsini kwa mkono ingine imeshikilia noti tatu, shilingi humsini, shilingi mia moja na shilingi mia mbili.

Hapa tunaona hapa ni mahali pa kuwekeza gari, vile tunavyoiona, kuna magari tofauti tofauti enye zimeegezwa hapa kando kando na imepangwa vizuri kwa laini, nyuma yake kidogo tunaona chumba kubwa ya ghorofa.

Tumeonyeshwa duka lenye limefunguliwa, kwa hili duka mlango yake imeandikwa Mpesa, hapo nje ya hii mlango tunaona karai mbili, hapo nje tena tunaona kuna tena kiti yenye imekaa kuanguka, tena tunaona kuna mahali imeandikwa no posters .

Duka yenye imefunguliwa wazi, kuna watu ambao wanaonekana wamekaa chini katika ndani ya hili duka, nje kwa lango ya hii duka, imeandikwa juu imeandikwa Yustina Milk, imeandikwa tunauza maziwa fresh na mala, kuna ng'ombe imechorwa juu, kuna mtungi na ndoo zenye ziko nje kwa hili nyumba ,tena tunaona stove yenye iko na sufuria juu.

Lori lililoonekana hapa kwa hii picha ni lori nyekundu. Hii lori inaonekana kuwa refu sana. Kuna magari anazozibeba katikati, kuna magari zingine anazozibeba juu yake. Tena tunaiona hili lori ni ile ya kubeba magari vile tunavyoiona ameiekelea magari mengi juu na katikati yake.

Hili picha tumeonyesha pesa ya noti ya mia tano. Kwa hili picha tunaonyesha upande mbili ya hizi noti. Upande ya kwanza tumeona ni upande ambapo kuna picha ya Rais Mstaafu Jomo Kenyatta. Na upande ingine tunaona KICC

Hapa tumepewa karatasi. Tumepewa kwa hili karatasi kuna picha ya mtu mmoja ambaye ameshika kiuno. Tena amefunika kichwa, anaonekana kutabasamu. Kando yake kidogo kuna maandishi imeandikwa Mayfair Insurance Contact us All Risk From blueprint to reality .

Tumepewa mama tumepewa picha ya mama ambaye ni mja mzito ameshikiliatumbo yake kando ya huyo mama kuna maandiko imeandikwa jubilee health insurance cover bora quality hospital cover meets affordability

Hapa ni mahali pa kuuza vitu vile iko. Kuna nyanya, kuna ndizi zenye zimeiva, kuna ndizi zenye bado ni mbichi, kuna watermelon , kuna tunaona tena kuna tomatoes , tunaona machungwa, tunaona pineapple , nanasi na tena kando kidogo mbali tunaona tena kuna gunia yenye ime kuna vitu ni kama imefunikwa.

Soko, soko ya chakula. Tunaona cabbage mingi zenye zimewekwa chini. Tena kuna gunia zinakaa kuwa na mboga mingi tena zenye hazijafunguliwa. Kuna watu ambao wanatembea katikati. Tena kuna wamama ambao wamekaa wanaonekana kuuza.

Hapa tumepewa duka imeandikwa juu la hili duka Junction Forex & Money Permittance, tena imeandikwa ria, imeandikwa mpesa, Money Gram, huko kwa ndani pia tunaona kwa pahali imeandikwa mpesa.

Hapa inaonekana ni pahali pa kuuza viatu, kuna viatu tofauti tofauti za rabgi tofauti za kampuni tofauti tofauti, juu imeandikwa darling find your beautiful tena hapa kando kidogo kuna mtungi ya maji na kuna mtu ambaye anatembea.

Tunaona nyama. Kuna nyama zilizowekwa chini kwa glass , kuna nyama zilizoanikwa juu. Kando kidogo tunaona kuna watu wawili ambao wako mahali kuna nyama. Kando upande mwingine tena kuna mtu ambaye amesimama.

Naona mwanaume mmoja mwenye amevalia suti, ameshikilia gari nyeusi iliosimama karibu na yeye, ameshikilia juu uku kioo pia zimefunguliwa wazi. Tena tunaona kuna magari zingine zilizo hapa ndani.

Tunaona magari zenye zimesimama tena zile gari zinaonekana kuna gari kubwa iliyo kando kidogo, ni color enye ijafanana, tena tunaona kando ya hizi magari kidogo kuna miti kubwa kubwa.

Tunaonyeshwa duka. Kwa hili duka mlango zimefunguliwa wazi. Tena imeandikwa royal stirring milk atm. Tena kuna ng'ombe yenye imechorwa. Hapa nje kwa hili mlango, kuna mayai zimechorwa. Kuna mkate.

Hapa tumepewa picha, kwa hili picha kuna coverbora medical insurance kuna watu ambao wamesalimiana huko juu, jubilee na benefits zake, tena kuna wamama wawili wanakaa kusalimiana.

Gari yenye imesimama nyumba enye imepangwa kila mahali nyeupe hadi chini, ni nyeupe tena gari hili ni mpya haina nambari na ni gari yenye inaonekana safi haija tumiwa.

Huyu ambaye amekaa anauza vitu. Tunaona kuna vitambaa kuna vitu kama za kuekelea, za kukanyaga chini kwa nyumba. Tena mapambo mengi za mkono, za kueka shingo, kichwa na kadhalika.